Mpigaji kura ambaye ame ni ni chama cha KANU, amevalia kofia mbili za KANU, moja puani na moja kichwa. Kofia hii ina nembo ya chama cha KANU, ambayo ni jogoo. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha.

Kwenye kituo cha serikali cha Huduma Centre kuna wahudumu wanne, watatu ni wa kike. Mhuduma wao anaonekana kuangalia vitambulisho katika kijitreyi . Vitambulisho hivyo vimefungwa na miraba na kutiwa katika laini tatu sambamba.

Bango la wanasiasa, Raila,. Kalonzo mwaka ni wa ishirini na kumi na saba. Waliobeba mabango haya na wanaume wenye umri wa makamo ila pia kuna vijana kati ya wanaume hao wako kwenye soko.

Kwenye kituo cha serikali cha Huduma Centre mtaa wa GPO unaonekana kuwa na wananchi wengi wanaongojea kuhudumiwa. Wananchi hawa wengi ni wanawake ambao wamesimama na kunao ambao wameketi.

Mchezo wa kandanda wa soka unaendelea. Timu zinazochuana zaonekana kuwa timu ya AFC Leopards na ile ya Gor Mahia. Gor Mahia wamevalia jezi ya rangi ya kijani, vinyasa na shati. Ingwe wanaonekana wamevalia jezi ya rangi ya bluu yaani samawati na juu pia wamevalia shati la bluu na michirizi meupe.

Wakimbiaji watatu wa nchi yetu ya kenya. Wanaonekana kufurahi baada ya mbio hizi ila kule kando kuna mkimbiaji mwingine ambaye hajulikani ni wa nchi gani. Wakimbiaji hao wametoa viatu. Wawili wamebeba juu mmoja wao amekiacha chini.

Afisini, katika afisi ya mtu mmoja, watu hawa wanatazama kompyuta inayofinywa, huku mtoto akiwa amekaa kushoto wa watu hawa, waliowatazama mwanamke anayewaonyesha kitu kwa kompyuta.

Kikundi cha wafanyikazi wa serikali wa Huduma Centre wanaonekana kuwahudumia wateja ambao wanaaminika kuwa ni wakenya. Katika meza hiyo waliokalia, wote wamevalia mask wakiwa na sanitizer katika hii meza. Wanasikiza hao kwa makini sana.

Kwenye kituo cha serikali cha huduma. Hudumu moja anaonekana akicheka, akiwa amekaa chini. Wengine wawili wana mtazamo pia kwa kucheka. Kando kuna mtu aliyevalia shati ya nyeupe na ametia kalamu katika mfuko wa juu, Kando yake kuna kompyuta ambayo haijawashwa na karatasi la aina ya uhuru.

Kituo cha kutolea huduma ya serikali cha Huduma Center. Mnamo wahudumu wawili ndani ya humu, wamekalia juu kwenye bango la NCA Services . Yaani, huduma za NCA. Wanawake hawa wanatazama computer .

Mashabiki wa mpira wa kandanda wanaonekana kupuliza vuvuzela na firimbi. Wamevalia jezi ya timu yao. Wamo kwenye stadium , wanashabikia kwa furaha na mbwembwe na vifijo.

Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero. Wanaonekana kuwa katika ofisi za serikali. Rais amevalia suti ya rangi nyeusi na tai ya rangi nyeusi huku Kidero akivalia shati ya rangi nyeupe, kaptura ya rangi nyeusi na tai ya rangi nyeusi na.....

Maafisa wa serikali wa Huduma centre wamo wamekaa katika meza. Meza ambayo wametilia vibango kuonyesha huduma wanazotoa, ikiwemo police abstract na good conduct . Kuna viplastiki vingi, ambavyo watu bado hawajaingia kwenye mkutano huu.

Mteja katika kituo cha huduma center anaonekana kuhudumiwa katika bango la Uwezo Fund Services .Mteja huyu mwanamke anamhudumiwa huku wahudumu wengine wakiwa hawana wateja.

Wachezaji wa timu ya ulinzi wamevalia jezi ya rangi nyekundu. Wanapiga jeramba kujiandaa katika mechi. Jeramba hili linaonekana kuwa katika uwanja wa kufanyia zoezi.

Kituo cha kutolea huduma ya serikali na ni Huduma Center. Kwenye kituo hiki, kunaonekana kuwa wahudumu na wateja. Mwanamke amesimama huku akifurahi. Wanamwonyesha mwanaume mmoja, ambaye amenyoa kipara sana. Wahudumu hawa wanaelekeza wateja jinsi ya kujipanga.

Katika kituo cha huduma centre, wahudumu wanaonekana kumuhudumia mfanyakazi wa serikali aliyepiga sare ya kuonyesha huyu ni komanda wa polisi. Anamsikiza mhudumu anayetumia computer kwa kumuhudumia.

Mhudumu wa serikali wa huduma centre anaonekana kuwapatia watu wawili kitabu wanatia sahihi. Watu wawili hao wamevaa suti kuashiria ni watu mashuhuri kwenye serikali hii.

Wachezaji wa timu ya Kenya, striker Michael Odunga anaonekana kuwapita mabeki wanne wa timu ya pinzani waliovalia rangi ya manjano na kaptula ya rangi ya samawati.

Kushoto rais wa mahakama kuu Martha Koome akifuatwa na Rigathi Gachagua na rais William Moi, jaji naibu wake Philomena Mwilu na msaafu David Maraga, wapo kwenye hafla ya kitaifa.

Timu ambayo ina wachezaji na pia wasimamizi wake wanaonekana kusherehekea kwa kushinda kombe. Kikombe ambacho wamekiinua. Wanakuwa na furaha sana.

Watu wakiwa kwenye foleni katika kituo cha huduma centre. Watu hao wametia foleni wakitazama huduma kuhudumiwa katika kituo hiki cha huduma cha serikali ya Kenya.

Jaji mkuu wa mahakama kuu Kenya kwa jina anafahamika kama Martha Koome, anaonekana akiwa katika ukumbini akiwahutubia watu waliokaa pande mwingine kumskiza. Jaji huyu amekalia kwenye kiti ambacho nyuma kuna bango jeupe.

Pasipoti mbili kwenye meza. Pasipoti ya kwanza ni ya rangi ya nyeusi. Pasipoti ya pili nayo ni ya rangi ya samawati yaani bluu. Pasipoti hii ya kwanza ni ya Kenya yenye rangi ya nyeusi. Pasipoti ya pili ni ya Jumuia ya Afrika Mashariki yenye rangi ya samawati. Kando kuna kalamu na pia kuna mchongo wa mnyama wa porini.

Mchezo wa mpira wa kandanda unaonekana ukiendelea. Timu hizi mbili moja imevalia jezi ya shati ya kijani na kinyasa pia ya kijani. Timu hii nyingine imevalia shati ya nyeupe michirizi ya bluu na kinyasa cha rangi ya nyeupe. Refa amevalia sare ya rangi ya nyeusi.

Mwanasheria mkuu Martha Koome anaonekana anaapishwa kwa kuwa ameshika Biblia kwa mkono wake wa kulia. Kushoto wake ana aliyekuwa mwanasheria mkuu. Kulia pia ana mwandishi wa mahakama kuu.

Maafisa wa serikali wa huduma ambao amevalia sare ya rangi ya nyeupe na michirizi ya miekundu. Chini wamevalia skati nyeusi na long'i pia nyeusi. Wanaonekana kuwahudumia watu waliojipanga kwenye foleni.

Wachezaji wawili, wachezaji hawa wamevaa jezi tofauti. Mchezaji wa kwanza amevalia kenyasa cha rangi ya nyeusi, na shati ya rangi nyekundu ya michirizi nyeusi. Wa pili amevalia shati ya rangi ya bluu na kenyasa cha rangi ya nyeupe. Wachezaji hawa wanashindana.

Mkusanyiko wa vitambulisho vya wananchi wa Kenya. Vitambulisho hivi vimefungwa katika miraba na kutiwa katika kijisanduku kidogo. Vitambulisho hivi vyaonekana kuwa vingi mno sana.

Ndani ya ukumbi kunaonekana kuwa na mhudumu wa serikali. Anamhudumia kijana aliyevaa rangi ya nyeusi. Kando yake pia kuna vikombe vya maji na kompyuta kidogo. Mhudumu huyu anamuonyesha kijana huyu mahali pa kutia sahihi.

Tangazo la onyesho la wafanyibiashara. Onyesho hili linaitwa Nairobi International Trade Date. Onyesho hili linashuka hadi wanafunzi wa shule za chekechea, shule za upili na shule za msingi. Maafisa wa serikali wako katika tangazo hili.

Wapinzani wawili katika mpira wa vikapu wa wanawake. Wapinzani hawa wanabishania mpira kwa kuingiza nyavu. Mmoja ameshuka rasta na mwingine amesonga nywele kwa kuziweka juu. Wote wamevaa jezi ila zinatofautiana kwa rangi, kuna nyeupe na kuna ya samawati.

Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa ameshika Millicent Omanga kwenye mkono wake wa kulia. Wanaonekana kuwa katika gari la aina ya lori. Amevalia nguo yake ya Jubilee chama chake, waonekana kuwa wanafanya kampeni.

Kiwanjani, mashabiki wa timu ya Kenya wamevalia jezi za rangi ya Kenya. Miongoni mwa mashabiki humu, kuna shabiki mwenye rangi ya kizungu. Shabiki hao wanaonyesha ishara ya kufurahi.

Wachezaji wa timu ya alziza wanaonekana kupiga jeraha ambao kwa kujiandaa kwa mechi wamevalia sare ya rangi nyeusi na soksi si za rangi ya chungwa. kunao wengine kando ambao wamevalia tofauti na wao .

Aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama ya Kenya David Maraga akiwa na aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kando yao kuna jumba ambalo ni koti kuu.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Ingwe , yaani AFC Leopards. Mashabiki wengi hapa, wanaonekana kuwa ni wanawake. Mashabiki hao wamevalia jezi za timu hii kuonyesha uhodari wao wa kushabikia timu hii. Wengi wameshika vuvuzela , wengine wana firimbi.

Katika stadium . stadium hii inaonekana kuwa imefurika na mashabiki wengi. Wengi wamevalia shati za rangi ya nchi ya Kenya ila wengine wabeba pia bendera za Kenya. Wanaonekana kushabikia kwa kutumia vuvuzela wengine wameinua mikono juu.

Jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya Martha Koome, anaonekana akiwa akihudumia jukwaa ,kando yake kuna wanaume wanne na mwanamke mmoja anaonekana akiwa ametabasamu ,kando yake pia kuna kidawati vingine.

Watu wengi wanaonekana kupiga foleni kuhudumiwa. Kupiga foleni inaonekana kuwa katika benki ama kituo cha sacco ambao wanakuja kuhudumia. Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia kanzu na kofia kichwani.

Ukumbini mwa serikali. Hafla hii ambayo inaonekana kuwa ya makorti kwa kuwa mnamo Jaji Martha Koome. Wakili Profesa James Orengo na mwanamke mmoja kando yake, wako katika ukumbi James Orengo amefurahi pia Martha Koome amefurahi.

Rais wa Jamhuri ya Kenya bwana daktari William Samoei Ruto ,akiapishwa akiwa na mke wake mama Rachel ,ameshika bibilia kwa mkono wake wa kulia na ratiba katika mkono wake wa kushoto, anaonekana kula kiapo.

Katika kituo cha huduma Centre cha serekali wananchi wanaonekana kufurika hapa kuhudumiwa. Wahudumu wanne wamekaa nyuma ya komputa ilhali wengine wamesimama wanangoja kuhudumiwa.

Mhudumu wa serikali katika kituo cha huduma centre. Kituo hiki kinaonekana kuwa kimetembelewa na aliyekuwa mwanasheria wa Kenya ambaye kwa majina yake alikuwa ni Githu Muigai. Ametembelea hii ofisi kuikagua.

Mashabiki uwanjani, moja anaonekana akiwa amejifunga rangi ya bendera ya Kenya. Mwingine amevalia shati ya Kenya Airways, huku ameshika pia mkononi. Mashabiki hawa, wanaonekana kuwa na firimbi, shingoni.

Katika kituo cha posta, ndani ya ofisi ya huduma centre , wahudumu wanaonekana kuwa wengi kuliko wahudumiwaji. Watu hawa wamevalia sare, shati nyeupe na long'i ya color ya nyeusi.

Shughuli ya serikali ya huduma. Shughuli hii inaonyesha wanaharakati wa serikali watatu na mwananchi mmoja. Kila mtu amevalia maski katika puani mwake.

Mashabiki wa timu ya Tusker. Wamevalia jezi za timu ya Tusker. Mmoja anaonekana kuwa ameshika kinywaji huku mmoja akiashiria kidole kuonyesha nambari moja. Wote wamo katika stadium .

Katika kituo cha serikali cha Huduma Centre, kuna mhudumu mmoja aliyevalia baji na sare yake ya kazi. Kando anaonekana mwanamume mmoja ameshika kitambulisho chake na kupigwa picha. Aliyemshikia pia amevalia maski na kuweka sweta kwenye bega.

Kiwanja cha mpira cha Nyayo kimejawa na mashabiki, ambao wameingia hapa katika kiwanja hiki cha mpira. Ni baada ya mechi ambayo haieleweki ni mechi gani.

Majaji watatu wa mahakama kuu ya Kenya wakiongozwa na mkuu wao Martha Koome. Wanaonekana wakiwa na furaha mbele ya korti hii. Philomena Mwilu kushotoni na Ojwang akiwa kulia mwa Martha Koome.

Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero, gavana huyu anaonekana kula kiapo cha kuingia ofisini, ameshika bibilia kwenye mkono wake wa kulia .Nyuma yake kuna bendera mbili za kenya

Jaji wa mahakama kuu ya Kenya, Martha Koome, anaonekana akitoa hotuba yake. Jaji huyu ana rangi ya nyeupe. Ni jaji ambaye ameaminika kubwa msomaji sana katika nchi hii.

Wachezaji katika kiwanja cha mpira cha kandanda . Wanaonekana kuwa na furaha kushinda baada ya mechi. Wachezaji hawa wamejumuika na mkubwa wao ni shabiki katika sherehe hizi.

Rais wa Jamhuri ya Kenya, akiwa na jaji mkuu wa mahakama ya juu nchini Kenya ,ambaye anaitwa Martha Koome anaonekana akimwonyesha saa mkononi mwake wa kushoto, huku jaji akifurahi kwa kucheka.

Mchezaji ambaye anaonekana kutia usahihi na timu ya ulinzi, ameshika jezi ya nambari ishirini mgongoni. Mchezaji huyu anajulikana kwa jina la Aries Silivaini anapokea uhamisho.

Mashabiki katika stadium wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya Ingwe. Wameonyesha mabango yao kwa kuandika maandishi ya kuwatia moyo wachezaji. Pia kuna wale ambao wamebeba vuvuzela za kusherekea. Wengi wanaonekana kupiga kelele kwa kufungua midomo.

Wanachama wa ODM wanaonekana wakihutubia wanahabari. Miongoni mnamo pia John Mbadi na Junet Mohammed. Nyuma yao kuna bango la mkuu wa chama hiki ambaye ni Raila Odinga.

Kwenye uwanja mashabiki wamekaa chini. Wengi wanaonyesha tabasamu nyusoni. Wamevalia rangi ya timu ya Ulinzi ambayo imeandikwa KDF hapa mbele. Mashabiki wengi walio hapa ni wanaume ila pia kuna wanawake mmoja mmoja.

Katika kampeni za hapo awali mwaka wa ishirini kuki na saba luna mashabiki wa mwanasiasa Raila. Wanaonekana wamebeba bango ya Raila, Kalonzo. Shughuli hii ni ya kampeni ya mwaka wa ishirini na saba.

Mchezo wa vikapu wa wanawake. Wachezaji wa timu moja wamevalia rangi nyekundu hawa wengine wamevalia rangi ya samawati. Aliyeshika mpira anavalia jezi ya nambari kumi na tano mgongoni. Kaptura hii ameisongesha juu. Anaonekana kupiga bao.

Mashabiki wa timu Kenya. Mashabiki hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za nchi ya Kenya. Wengine pia wamebeba bendera, vuvuzela na firimbi kwenye shingo yao. Anaonekana kuwa ni furaha mno.

Mchezo wa riadha. wakimbizi hawa wanaonekana wakitia fora kukimbia. Ni wa nchi tofauti tofauti, ila mkenya anaonekana kuwa piku hawa wote. Wakimbiaji hawa wanakimbia katika stadium ya nje.

Katika kituo cha serikali cha Huduma Center. Kituoni humu mnaonekana kuwa kumejaa sana. Kuna wananchi na pia kuna maafisa wa serikali, waliovalia sare zao za kazi. Kituoni humu mnaonekana kuna wanaume wengi kushinda wanawake.

Niaje, juu kuna bango la kuonyesha kwenye ofisi hii, ndimo kunatumwa ombi la pasipoti. Mwanamume aliyevaa kofia ya nyeusi, anaonekana kusimama nyuma ya kioo, ambamo mbele yake, kuna mwanamume aliyevaa shati na tai ya nyeusi.

Mwanariadha Kipchirchir anaruka katika mashindano ya kuruka. Kando yake mna watazamaji wawili ambao wanaonekana kuwa marefa wanaotazama kama anaruka vizuri. Mkononi ana kibangili.

Wachezaji wa jinsia ya kike, wamevalia jezi ya rangi ya nyeupe na mchirizi ya kijani. Wachezaji hawa wanajiandaa kwa shindano la chapa dimba, kama inavyoonyesha hapo juu.

Shabiki wa mpira wa timu ya Gor Mahia. Shabiki huyu wa kiume amebeba bango la sasa tunahitaji Mancity. Ana mashabiki wenzake kwenye stadiamu . Wote wanafuraha kwa kuwa timu yao inashinda.

Katika kituo cha Kenya cha serikali ya Huduma Centre. Kituoni humu inaonekana kuwa wahudumu wanavalia sare. Sare zao ni za rangi ya nyeusi na nyeupe. Ila kituoni humu mna watu waliokalia chini, wakingojea kuhudumiwa.

Mtaro wa maji chafu unaonekana ukichimbwa na trekta hii. Mtaro huu una takataka nyingi. Kando yake kuna nyumba za kupanga. Pembeni pia kuna watu wanaotazama kazi inayoendelea hapa.

Wachezaji wa timu ya AFC Ingwe Leopards wamo uwanjani. Wameshikana kwa mikono kuonyesha wanafanya maombi ama wanaashiriana. Pembeni kuna mashabiki waliokalia kwenye stadiamu hii.

Kwenye mahakama kuu ya Kenya jaji mkuu Martha Koome akiambatana na majaji naibu wake Philomena Mwilu na mwenzake Josphat Ojwang. Wamekaa katika kongamano na mahakimu wenzake na kuna pia watetezi wa haki yaani malawyer .

Pikipiki ya posta, pikipiki hii inatumika kutuma barua. Pikipiki hii inaendeshwa na mwanamume. Kando yake kuna ghorofa refu ambayo yameandikwa Dobi General. kando yake kuna ofisi ya posta.

Mchezo wa voliboli baina ya timu mbili. Timu ya kwanza inaonekana kuvaa jezi ya rangi ya nyeupe. Timu nyingine inavaa rangi ya kijani isiyokolea. Wote wanajizatiti kwa kuonyesha hisia kwamba shindano huu ni mkali.

Mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia. Mashabiki hayo wamebeba ngoma zao na vuvuzela huku wanaonekana wakiwa njiani wakienda kwenye uwanja kusherekea timu yao ya Gor Mahia.

Wachezaji na mashabiki wa timu ya ligi Kuu humu nchini Kenya, wa timu ya Tasker, wachezaji hawa wanavalia shati ya rangi ya njano na kinyasa cha rangi ya nyeusi. Mlinda lango anavalia jezi ya rangi ya nyekundu, shati na pia kinyasa chake.

Mpira wa kandanda baina ya timu mbili. Timu moja inavaa jezi ya manjano. Timu nyingine inavaa jezi ya kijani. Wote wamo kiwanjani katika stadium .

Ndani ya kituo cha serikali cha Huduma Centre katika dawati la kutoa taarifa. Ndani ya kituo humu mnaonekana hamna mtu ila kwenye meza hii kuna kalamu, rula na kikopo cha rangi.

Liginuwanjani wa timu ya Ghor-mahia mashabiki hao wamevalia jezi za Ghor-mahia. Ila kuna mmoja aliyejichora kama mwana sesere kwa rangi za Ghor-mahia. Ana mahandishi aliyebeba mkononi. Kando yake kuna mashabiki pia ambao wamevuvusela na firimbi.

Watu wamekaa kwenye kituo cha huduma centre ya Kenya. Wanaonekana kungojea kuhudumiwa. Mbeleni kuna mwanaume aliyevalia kofia. Kiti kimoja pembeni mwake mna wanawake wawili. Kando pia kuna wasichana wawili wanaongoja kuhudumiwa.

Kitabu cha maelekezo ya mahakama, kimeandikwa kwa lugha ya kimombo ya judiciary . Kitabu hiki kinaonyesha maelekezo na matumizi yake ya kutumika katika kuwachukua majaji kwa kazi hii.

Wachezaji waliofurahi, wamefurahi kwa kuwa wameshinda kombe, kombe ambalo wanaliinua hapo. Wamevalia jezi za rangi ya nyeupe ambayo ni shati na rangi ya samawati ambayo ni kinyasa, wamo katika ndani ya nyumba ya kuchezea mchezo huu.

Mashabiki katika stadium .Mashabiki hawa wanaonekana wamevalia sare za nchi ya Kenya, kunao wengine ambao pia hawajavalia sare hizi. Wapo wanatazama mechi. Kuna wengi waliosimama na wengi wamekaa, wote wanaonekanana tabasamu nyusoni mwao.

Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya Raila Amolo Odinga. Anafinya mikono yake katika kimashine ambacho kinaonekana kuchukua stakabadhi zake za mikono.

Msichana aliyevaa nguo ya rangi ya nyeusi akihudumiwa katika ofisi za serikali za huduma, amekaa pembeni anayemhudumia amevaa nguo nyeupe iliyo na michirizi miekundu.

Wanachama wa PNU wakiwa shereheni. Wanaonekana kuwa na watu maarufu katika chama hiki kama vile Raila Odinga, Peter Munywa, Kijana Wamalwa. Pia kuna keki katika sherehe na aina ya pombe ya champagne . Wanafanya sherehe kwa kubeba glasi juu.

Wachezaji wa mchezo wa rugby . Wanaonekana kuwa na mzungu mmoja aliyekaa mbele anaonekana kuwa kiongozi wa timu hii. Timu hii ni ya Kenya ambayo husherehekea baada ya ushindi mnono.

Rais Mkuu wa mahakama kuu ya Kenya anaonekana kufurahi kwa kumsalimia wanamume aliye pembeni mwake, mwanamume huyu amevalia shati nyeupe na kaptura ya rangi ya browni ila kando kuna mwanamke aliyefurahi kwa kufurahishwa na hafula hii.

Mchezo wa aina ya vikapu. Wanaocheza mchezo huo ni wanawake. Timu ya kwanza inaonekana kuvalia kinyasa cheupe, na shati nyeupe, viatu vya rangi ya nyekundu. Timu nyingine ya pili imevalia jezi ya kinyasa cha blue na shati ya blue ; wanaonekana wamo katika chumba wanamo chezea.

Katika stadium wanaonekana wamejifunga bendera ya Kenya. Wamefurahi pia kwa kupakapaka rangi. Wengi wana vipepeteo, wengine wana vuvuzela za kupuliza na firimbi shingoni mwao.

Wanaume wawili wanaonekana wakijaza vijifomu katikati yao kuna simu. Pembeni kuna wanawake waliokaa na kuangalia, pia kuna mtu amesimama. Kwenye meza hii kunaonekana kuwa na rabastampu.

Mkusanyiko wa watu wakiwa wanahudumiwa na maafisa wa serikali wa huduma. Watu hawa wameweka foleni. Mwanamke anaonekana akiwa amefunga mtoto huku ameshika vijikaratasi mkononi. Wanaowahudumia wamekaa katika viti vya plastiki. Wote wanaowahudumia ni wanawake.

Watu wengi kwenye kituo cha huduma cha serikali. Watu hawa wameshika vijikaratasi mkononi wanangojea kuhudumiwa. Laini hii inakaa kuwa laini ndefu. Watu hawa wamo kwenye chumba kidogo wengi wamesimama kwa kuwa viti hivyo havitoshi.

Katika kituo cha Huduma Center, kituoni mna wanaume watatu na wanawake wawili. Aliyekaa chini ni mwanamke anaonekana na wafanyakazi wenzake kuna mteja mmoja .Wote wanaonekana kuwa wenye furaha kwa kuwa wanacheka. Mwanamke aliyekaa anatumia kompyuta.

Katika kituo cha serikali cha huduma, mteja anaonekana kuhudumiwa na mwanamke. Mwanamke huyu anaonekana kupeana maelezo kwa mteja huyu. Mteja huyu ni mwanaume kando yake pia kuna mhudumu mmoja wa kike.

Watetezi wa haki wanaonekana kuidhinishwa. Wako wengi katika nambari ambayo inakaa ni takribani hamsini na mmoja anaonekana kuwa mwenye furaha. Ameshika Biblia huku akiapishwa.

Shabiki wa timu ya Bandari. Shabiki huyu amevalia jezi ya Bandari na kununua skafu ya bandari. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwenye furaha sana kwa kuwa anacheka kwa kufurahi. Kando yake pia mna mashabiki wengine.

Jaji mkuu wa mahakama kuu nchini kenya anaonekana kula kiapo ambacho ameinua biblia kwa mkono wake wa kulia. Amesimamiwa na watu wawili ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa sheria na mwingine amani.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Wamevalia jezi za rangi ya kijani kuonyesha mapenzi yao kwa timu hiyo ila wamebeba visesere mingi vya timu ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wanakaribia takribani mamilioni.

Hafla ya mahojiano ya shughuli ya uteuzi wa jaji wa mahakama kuu Kenya. Anayehojiwa anaonekana kuwa mwanamke mwenye jina Helene Rafaela Namisi. Nyuma yake kuna bango la mahakama kuu ya Kenya inayoonyesha website ya kupata huduma zao.

Kituo cha serikali cha Huduma Center. Kituo hichi kina maelezo ya kwamba kuendeleza huduma bora ndani ya kituo hiki anaonekana mwanamke mmoja aliyevalia sare ya kazi, shati ya nyeupe, na longi ya nyeusi.

Mashabiki waliovalia shati za timu ya Harambe Stars. Mashabiki hawa wakiwa wamesimama wanaonekana wakiinua bendera ya Kenya. Wengine wakipiga makofi wakitazama mechi inayoendelea.

Pasipoti ambazo zimetiliwa kwenye boksi na colour ya buluu yaani samawati, zimetiliwa kwenye boksi ambayo ina karatasi juu. Boksi yenye rangi ya brown katika lugha ya kimombo.

Shugli ambalo linakuandikishaji wa wapigakura ama shughuli ya waandishi, kuna wanawake ambao wamevaa maski wawili ambao wanaandikisha watu, nyuma ya meza kuna chupa na daftari kadhaa kalamu mpya ipo watu wamekaa katika madawati wanangoja kuhudumiwa.

Wachezaji wa timu ya ulinzi wamevaa jezi ambayo zimeandikwa mbele KDF, wanaangalia kwa kutazama si kamera ambayo ni kwamba wanaenda kucheza mpira wa kandanda.

Jaji mkuu wa mahakama ya Kenya, anaonekana kuongea na kuzungumzia watu amesimama kwenye jukwaa ambalo lina kibango cha judiciary .

Afisi za Huduma Kenya. Katika deski ya taarifa , kuna mwanamke ambaye anaonekana akitazama kompyuta, mwingine amesimama upande wake wa mbele. Ameshika simu, huku wengine wakimtazama na wahudumu ambao wako nyuma na watu ambao wanashughulika.

Maapisho ya mkuu wa serikali, yuaonekana kuwa mkuu wa serikali ya Kenya, ambaye ni William Samoei Ruto. Kando yake ameshikiwa vitabu, ambavyo ameshikiwa na mama Rachael Ruto. Huku anaonekana akisomewa mambo katika kitabu na mtu ambaye amevaa.

Rais wa nne wa jamhuri ya Kenya anamwongelesha jaji ambaye ni David Maraga akiwa na majaji wenzake Philomena Mwilu na Ondieki. Wapo kwenye state house ya Kenya.

Afisi za serikali za huduma zinaonekana kuwa na wahudumu ndani. Wahudumu wawili wamekaa katika kompyuta, mwingine amesimama .Kando yake mna mwanaume ambaye amevaa maski ya nyeusi, wengine wamevaa maski ya buluu.

Timu ya wanadada. Wanadada hao wamevaa sheti na kaptura. Sheti hii ni ya rangi nyeupe ambayo ina kimchoro cha Chapa Dimba. Wengine wamesimama wengine wameinama. Pia kuna mchezaji ana jezi tofauti na wengine na amesuka nywele. Anaonekana kuwa kipa wa hii timu.

Watu wanakimbia. Wengi wao ni vijana. Wanaonekana kuwa wanasherehekea. Wamevaa mashati ya rangi ya kijani. Yameandikwa Gor mahia ilhali wengine wamepanda juu ya matatu. Wanaonekana kwenda uwanjani na kutembea kwenye CBD .

Mwanamme amesimama na bendera rangi ya Kenya. Ana rasta kichwani ambao anawatazama wamevaa kofia ambazo ni za muundo wa kienyeji. Kuna mwanaume ambaye ameshika kinywaji, amevaa shati ya Kenya Airways.

Mwanaume anavishwa kofia, kofia ya rangi nyekundu. Anayemvisha ameshika mask katika mikono huku akicheka. Anaonekana kupea taji yule ambaye anavisha kofia, akiwa anamuangalia kwa kucheka na kufurahi.

Rais wa jamhuri ya Kenya akiwa na jaji mkuu wa mahakama mkuu ya Kenya. Anaonekana kupatiwa kijitabu huku wote wakicheka kwa kuonyesha furaha.

Mchezo wa voliboli baina ya timu mbili, timu ya kwanza inajaribu kuzuia mpira usiingie kwenye wavu wao. ilhali timu ya pili, inajaribu kupata point kwa kupiga mpira katika wao wengine. Timu ya kwanza imevaa rangi nyekundu, ilhali hii nyingine imevaa rangi ya buluu yaani samawi.

Vijana ambao wanachukua picha ya selfie. Wako kwenye stedium ya Nyayo stadium wanachukua selfie kutumia simu ya mwenzao. Wanaonyesha ishara za mikono ilhali wengine huku amevalia kofia na bandana ya kala ya kijani.